Jamii ya wamasai wakiwa wamevalia mavazi ya kiasili, wameketi wakisikiliza kwa makini elimu ya watu wazima inayohusu ushonaji wa nguo, wanawake wanaonesha jinsi ya kushona kwa kutumia vifaa vya kisasa, wakijifunza stadi za kujitegemea kupitia utengenezaji wa mavazi.

Watu wazima waliokaa darasani wakisikiliza mafunzo, mkufunzi akiwa amesimama mbele yao akiwafundisha kwa umakini ili wapate elimu waliyoikosa kuipata kwa kipindi cha nyuma aidha cha sekondari au shule za msingi.

Watu wakubwa, wakiwa ndani ya darasa wakijifunza kwa pamoja, wakibadilishana maarifa na kuwasaidia wenzao kuelewa somo, jambo linaloonyesha umuhimu wa elimu ya watu wazima katika kukuza ujuzi, uboreshaji wa maisha yao binafsi na kijamii.

Watu wengi wanaume kwa wanawake, waliopo kwenye chumba cha darasa, wakisikiliza kwa makini mafunzo yanayotolewa na mkufunzi. Ikiwa ni sehemu maalumu, kwa ajili ya kutoa elimu kwa watu wazima.

Watu wazima waliopendeza, wakiwemo viongozi wa sekta mbalimbali, wamesimama katika tukio maalumu linaloonyesha juhudi za kuendeleza maarifa na ujuzi kwa watu waliokamilisha umri wa shule za msingi.

Bembea za watoto zilizoandaliwa vizuri mbele ya jengo la darasa lenye mazingira mazuri, likitoa nafasi salama na rafiki kwa watoto wachanga na wa umri ya shule ya awali kujifunza kucheza na kukaa kwa furaha.

Vitabu vya kujifunzia ,vimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu, vikionyesha maandalizi bora kwa ajili ya wanafunzi wa elimu ya msingi kujifunza kwa ufanisi na kuelewa, masomo mbalimbali kwa ufanisi.

Chumba cha maabara kilicho tengenezwa kwa ustadi mkubwa, kilicho pambwa na viti pamoja na meza na vifaa stahiki kwa ajili ya matumizi ya maabara hiyo ili kuzidi kuboresha elimu ya sekondari kwa vitendo.

Jengo kubwa la ghorofa la shule ya sekondari lililozungukwa na mazingira safi, tulivu, na ya kuvutia, ikiwa ni mandhari rafiki kwa ajili ya wanafunzi kupata mafunzo yao ya elimu.

Mwalimu wa kike amechuchumaa kwa umakini mbele ya kabati lililojaa vitabu vya masomo mbalimbali, akichagua kitabu maalumu kwa ajili ya kujifunzia wanafunzi wa sekondari, akionyesha dhamira ya kukuza maarifa darasani.

Kitabu cha somo la kikemia chenye muonekano wa rangi ya njano na bluu kinachotumika kufundishia wanafunzi waliopo katika ngazi ya elimu ya sekondari, ili kupata maarifa mbalimbali yanayohusiana na mambo ya kemikali.

Wanafunzi wa shule ya sekondari wameketi darasani kwa utulivu wakifanya mtihani, kila mmoja akiwa makini kuandika majibu yake kwenye karatasi. Mazingira ni tulivu na usimamizi wa karibu unaonesha nidhamu na umuhimu wa tathmini ya kitaaluma katika elimu ya sekondari.

Maabara za shule za sekondari zilizotengenezwa kwa ajili ya mafunzo ya vitendo ya sayansi na teknolojia, ambapo wanafunzi hufanya majaribio na kujifunza kwa vitendo, ili kuongeza uelewa wa masomo yao ya kitaaluma.

Wanafunzi watatu wa kike wakikaa ndani ya chumba cha bweni, chenye vitanda vya mbao vya mfumo wa ghorofa. Jambo linaloonyesha maisha ya kawaida ya wanafunzi wa elimu ya juu katika mazingira ya kuishi pamoja chuoni.

Wanafunzi watatu wakike wa chuo cha urembo waliovaa sare za rangi ya machungwa, wakiwa wanamnyoa mwanaume kwa umakini mkubwa huku wakitumia vifaa vya kitaalamu ndani ya darasa la vitendo lililopangwa kwa ustadi, mazingira ya chuo yanaonyesho mafunzo ya vitendo kwa ubora.

Wanafunzi wa vyuo vikuu, ikiwemo wasichana wanne pamoja na mvulana mmoja wenye nyuso za furaha, waliokaa wakijadiliana kuhusiana na maswala yanayohusiana na elimu yao hiyo ya ngazi za juu.

Idadi kubwa ya wanafunzi wa chuo kikuu wasichana kwa wavulana, waliokusanyika ndani ya chumba kikubwa kilichosheheni viti pamoja na meza, wakiwa makini kujibu mitihani yao kwa ajili ya kuimarisha elimu yao ngazi ya juu.

Wanafunzi wa chuo waliopo darasani, wakiwa kwa makini wanafuatilia mafunzo kutoka kwa mkufunzi, akiwafundisha kwa ustadi wa hali inayowawezesha kupata ujuzi na maarifa muhimu kwa maendeleo ya taaluma zao.

Wanafunzi wa chuo kikuu wameketi darasani wakiwa makini, wakimsikiliza mkufunzi wao anayetoa maelezo muhimu ya somo. Hali hii inaonyesha dhamira ya kupata maarifa ya juu kwa maendeleo ya taaluma zao.

Wanafunzi wawili wa chuo wamekaa kwa utulivu darasani. Kila mmoja akiwa amekabiliwa na kompyuta yake ya mezani. Wanaonekana wakijifunza kwa bidii, wakitumia teknolojia ya kisasa kufanikisha masomo yao ya vitendo. Mazingira yao yanaonyesha utaratibu na nia ya kupata ujuzi wa kweli wa kitaaluma.

Wanafunzi kadhaa waliokaa ndani ya darasa la chuo kikuu kila mmoja akiwa na kompyuta ndogo, wamepanga viti kwa utulivu wakifwatilia mada zinazoendelea hali inayoonyesha mazingira ya kujifunza ya kitaaluma.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa ndani ya darasa wakijibu mitihani kwa umakini. Wakionyesha juhudi za kielimu na umuhimu wa vipimo vya kitaaluma katika kufanikisha mafanikio yao ya masomo na kufikia malengo ya elimu ya juu.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa darasani wakifanya kazi ya kutengeneza kompyuta kwa uangalifu mkubwa, wakijifunza mbinu mbalimbali za ufundi na ukarabati wa vifaa vya teknolojia kwaajili ya kukuza ujuzi wao wa kitaaluma.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wamevalia makoti ya bluu wakijishughulisha kwa umakini kutengeneza vifaa vya umeme jambo linalodhihirisha mafunzo ya vitendo yanayoandaa na stadi muhimu za kazi katika sekta ya kiufundi.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi pamoja na mkufunzi, wakiwa darasani; wakifanya mazoezi ya vitendo kwa kutumia vifaa maalumu vya umeme, wakipata ujuzi na maarifa muhimu katika taaluma ya umeme kwa usahihi na ufanisi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi walio valia makoti ya rangi ya bluu iliyokolea, wameketi darasani wakiwa makini wakimsikiliza mkufunzi wao, kila mmoja yupo mbele ya kompyuta Wakijifunza kwa vitendo katika chumba kilichopangwa kwa tekinolojia ya kisasa ya tehama.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya chumba cha darasa, chenye ubao pamoja na meza zenye kompyuta, wakiwa wanatumia kompyuta hizo. Hii ikiwa ni sehemu ya kupata elimu kwa vitendo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wamesimama wakifanya mazoezi ya vitendo, wakishughulika na vifaa vya umeme. Wakionesha mafunzo ya kitaalamu wanayoandaa kwa kazi za kitaalamu, na kukuza ujuzi katika sekta ya umeme.

Wakufunzi na wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa ndani ya karakana, wamevaa barakoa na mavazi maalumu ya kazi maarufu kama ovaroli. Wakitekeleza mafunzo ya vitendo kwa usalama, jambo linaloonyesha umuhimu wa nidhamu ya kazi na ulinzi wa kiafya katika mazingira ya ufundi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliovaa makoti ya rangi bluu iliyokolea, wakiendelea kutumia vifaa maalumu vya umeme kwa vitendo darasani. Wakionyesha umakini na bidii katika kujifunza stadi za kazi kwa vitendo.